Rafu nyingi zimejaa viatu vya wanaume vyenye rangi mbalimbali. kuna aina mbalimbali za viatu kama vile viatu vya ngozi, vya kufunga kamba na vya kawaida. Viatu vingine viko ndani ya masanduku yake.

Duka la nguo za kike. Kuna nguo mbali mbali zilizopangwa vizuri. Ikiwemo rundo la suruali au sketi za rangi tofauti katikati na nguo nyingine zilizoning'inizwa upande wa kulia. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa mikoba au pochi.

Nafasi ya ndani yenye watu wengi inayoonekana kua duka au soko, wanajishughulisha na shughuli za ununuzi, wanaangalia rafu za nguo kuna kaunta za malipo vinavyoonekana chini.

Ndani ya duka la nguo. Kuna nguo kwenye rack , rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile pochi na mapambo na mimea kadhaa inayopamba eneo hilo

Ndani la duka la nguo, safu za mavazi mbalimbali ikiwa ni pamoja na sketi, mashati na suruali za rangi na mitindo tofauti zinaonyeshwa kwa uzuri. Kuna skrini kubwa katikati ya chumba hicho. Duka hili linaonekana likiwa na mwanga mzuri na mpangilio safi.

Mbele ya duka la max fashion unaweza kuona wazi nembo ya max katika herufi ndogo juu ya lango. Kuna watu wachache karibu na mlango na sehemu ya ndani ya duka inayoonyesha rafu mbalimbali za nguo na bidhaa inaonekana kupitia sehemu ya kioo.

Maonyesho katika duka la nguo, linaloonyesha suruali zilizokunjwa za rangi mbalimbali. Bango limeandikwa, sale 40 percent off, kuonyesha ofa. Nyuma, nguo nyingi zaidi zinaweza kuonekana kwenye rafu.

Gari jeupe la Volkswagen Tiguan ikiwa limeegeshwa kwenye barabara. Gari hili limewasha mataa yake ya mbele. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo makubwa.

Lori kubwa la rangi ya chungwa linalobeba magari mengi. Lori hili lina staha mbili, likiwa na magari meupe, nyeusi na ya kijani kibichi yaliyopakiwa juu yake. Kwenye mlango wa lori kuna nembo inayosomeka HVS.

Gari jeupe lililoundwa na kampuni ya Honda limesimama mbele ya mimea ya kijani, ikiwezekana kuwa ua la boma. Gari hili lina madirisha ya rangi nyeusi na ina sahani ya leseni linaloanza na KCM.

Safu ya magari yaliyoegeshwa, mengi yakiwa meupe na meusi katika kile kinaonekana kuwa sehemu ya maegesho ya inje au ya kuuza. Inaangazia sahemu za mbele za magari, zinaonyesha taa zao za mbele. Magari yameegeshwa kwa karibu na kuashiria nafasi ndogo.

Sehemu ya ndani ya gari la Toyota, dashboard ni wa muundo rahisi, ikiwa na redio na udhibiti wa hali ya hewa katikati. Usukani una alama ya Toyota na uko kwenye upande wa kulia. Viti ni vya rangi nyepesi.

Gari jeupe aina ya Toyota likiwa limeengeshwa nje kwa eneo la lami. Gari inaelekea upande wa kushoto. Inaonekana ni siku ya jua na anga ya bluu angavu ikionekana juu ya jengo ya nyuma. Gari ni safi na inaonekana kuwa katika hali mzuri.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo linaloonekana kama sehemu ya maegesho au uwanja wa magari. Kuna magari ya rangi tofauti kama vile bluu, chungwa na nyeupe yakiwa yamepangwa kwa safu.

Trailer kubwa ya bluu inayo beba magari kadhaa meusi na ya kijivu, trailer hii ina sehemu mbili za kubebea magari moja ya juu na nyingine chini kuna jengo kubwa kando ya trailer hii.

Gari jeusi la kifahari labda aina ya nissan patrol limeegeshwa ndani ya jengo ambalo linaweza kuwa maonyesho ya magari. Gari linaonekana kuwa safi na linang'aa likiwa limeangaliwa kutoka upande wake wa nyuma kidogo.

Gari aina ya Subaru outback ikiwa imeegeshwa kwenye eneo wazi. Gari hili lina rangi ya kijivu nyeusi na inaonekana kuwa imezungukwa na ua la mawe na vyuma vilivyo karibiana na vinaelekea juu ya mawe.

Soko lenye bidhaa mbalimbali za kiasilia. kama vile vikapu vilivyopangwa kwa wingi, mikeka yenye rangi tofauti na watu wakiwa wamekaa katikati ya bidhaa hizo. Inaonekana kama mandhari ya biashara ya bidhaa za mikono.

Mkusanyiko wa matunda matano ya tikiti maji. Matunda haya yana mistari ya kijani kibichi na yamerundikwa juu ya kila moja, ikiashiria kuwa yanauzwa au yanahifadhiwa.

Mkusanyiko mkubwa wa viatu vyenye rangi na patapata kuonyeshwa kwa ajili ya kuuza. Vinaonekana kupangwa kwenye kitambaa kyeupe kilichowekwa juu ya meza au ardhini.

Duka la soko linalo onyesha aina mbalimbali za mifuko ya rangi imeanikwa kutoka juu ya duka. Chini ya mifuko, kuna vitu vingine vilivyotengenezwa kwa mikono vimepangwa. Watu wachache wanaweza kuonekana nyuma.

Soko ndogo la wazi ambapo kuna bidhaa mbali mbali zinauzwa Kuna sanamu ndogo za mbao zilizopangwa kwenye kitambaa cha rangi ya chungwa. Nguo zimeanikwa kwenye vibanda. Kuna mwavuli mwekundu juu ya baadhi ya bidhaa.

Nyumba kubwa ya kisasa ya ghorofa mbili inayojengwa. Nyumba ina paa ngumu na madirisha mengi. Kuta za nje zinaonekana kuwa za mawe na kwa sasa hazijapakwa rangi. Ngazi pana zinazoelekea kwenye lango kuu, reli za chuma zimewekwa kando ya ngazi.

Mandhari ya mjini yenye majengo mbalimbali. Baadhi yake yakiwa na rangi ya manjano na mengine meupe au kijivu. Anga lina mawingu na kuna dalili za miti au mimea midogo katika sehemu ya chini ya picha.

Jengo la kisasa la gorofa nyingi lina balconies nyingi na kuta za kijivu nyepesi. Paa inashikilia matangi meusi ya maji. Jengo limezungukwa na uwazi wa mimea michache. Muundo n huu unatoa taswira ya makazi safi ya kisasa.

Mti mrefu wenye tangazo lilogongomolewa juu yake, tangazo lina maneno to let na nambari ya simu, inoonekana tangazo hili linahusu nyumba ya kupangisha, mandari ya nyuma inaonesha majengo na miti mingine.

Majengo mawaili makubwa, chini ya anga la buluu. Jengo moja lina rangi ya manjano na linaonekana kuwa na ghorofa na madirisha mengi. Jengo lingine lina rangi ya udongo na lina bango lililoandikwa North Crest View juu yake. Kuna paa za nyumba ndogo mbele ya majengo haya mawili.

Sehemu ya kuuza vyakula katika duka kubwa. Vyakula vinavyouzwa ni kama: viazi, vitunguu na mihogo. Kuna bango lililoandikwa 'eat good, feel good' kumaanisha 'kula vyema, jihisi vyema'.

Duka la nyama linaonyesha kilichojazwa na vipande mbalimbali ya nyama vinavyoonekana kuwa vya aina na ukubwa tofauti. Kuna vitambulisho vya bei vinavyoonekana mbele ya baadhi ya nyama.

Ndani ya duka kubwa, rafu zimepangwa vizuri na kujazwa na aina mbalimbali za bidhaa za chakula. Lebo za bei zinaonekana kwenye rafu. Zinaonyesha gharama za bidhaa mbalimbali.

Sehemu ya duka kuu iliojaa matunda na mboga mbali mbali, kuna watermelons kubwa zilizoandaliwa kwenye meza ya mbao mbele, na nyuma yake kuna majani mabichi mengi, rafu zilizojaa bidhaa zilizopangwa vizuri zinaonekana nyuma zaidi.

Rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile nafaka, unga, sukari na bidhaa nyingine za vyakula katika duka au supermarket . Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu na zinaonekana kuwa safi na zimejaa.

Mandhari ya ndani ya duka kubwa. Kuma rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Wateja wachache wakiwa wanafanya manunuzi na wafanyakazi wa duka wakiwa wanahudumia. Sakafu imewekwa tiles nyeupe na kuna taa zinazotoa mwanga mkali.

Duka kubwa ya kuuza vifaa kadhaa. Kuna mipira ya wavu na kandanda pamoja. Baiskeli zinauzwa uzua pia, ziko mbele ya mipira hii na viti vya plastiki upande wa kushoto.

Ndani ya duka kubwa kuna rafu zilizojaa bidhaa. Wateja kadhaa na wafanyakazi wanaonekana wakitembea kwenye njia kati ya rafu, wengine wakishika vikapu vya ununuzi. Kuna sehemu pia yenye basikeli za watoto upande wa kulia.